Tukio la kijamii nje. Labda chini ya hema. Kuna mwanamke amembeba mtoto mgongoni. Wote wamevaa barakoa kwenye meza nyeupe. Watu watatu wako busy , mmoja amevaa kofia anaandika, mwengine anatazama simu na wa tatu anaonekana kidogo. Wote wamevaa barakoa. Vitu mbalimbali kama vile vipeperushi na pochi viko mezani.

...akipumzika kwenye kile kinachoonekana kama kitanda cha hospitali akipatikwa matibabu. Tunaweza kuona dripu mkononi mwake na kifaa cha kupima shinikizo la damu kwenye mkono wake vyote vikiunganishwa na mashine ya uchunguzi iliyo karibu.

Mwanamke mzee, aliyevalia barakoa akipokea nyaraka au msaada kutoka kwa mtu aliyevaa shati la samawati, naye pia amevaa barakoa. Onyesho linaashiria usambazaji wa misaada ya kibinadamu au ustawi wa kijamii huku tahadhari za afya zikizingatiwa.

Tunaona uchunguzi wa macho ukiendelea, kijana mmoja ameinama akiangalia ndani kifaa maalum ambacho hutumika kuchunguza macho. Mbele yake mtaalamu wa matibabu aliyavaa koti jeupe la maabara anaendeshwa kwa uangalifu mashine hiyo akifanya uchunguzi.

Kiti kubwa nyeupe ya rununu inaonyesha beyond zero ikihudumia county ya tharaka nithi. Mtu aliyevaa sare ya samawati anaondoka ameshika mwavuli lapda baada ya kupoke au kutoa huduma inaangazia huduma za afya zinazopatikanakwa kwa urahisi katika jamii.

Kliniki ya rununu ya BEYOND ZERO, ikiwezekana ikihudumia jamii ya vijijini nchini kenya. Tunaona lori jeupe, lililo andikwa wazi kama kliniki ya rununu likiwa na masalaba wa samawati na chapa ya beyond zero. Kundi la wanaume, wanawake na watoto wamekusanyika karibu nalo ikionyesha kuwa wanapata huduma za afya. Mazingira kavu, yenye vumbi na miti iliyotawanyika, yanaonyesha mazingira ya mbali.

mradi muhimu wa afya njini kenya unao hema kubwa lililoandikwa Wazi motoritekenya kwa ushirikiano wa Wizara ya afya county ya Tranzoia. Mpango huo unatia suluhisho Mzuri za vvu na afya ya akili hasa kushughulikia madhara ya viko. Ni kliniki ya huduma za nje inayopeleka huduma moja kwa moja kwa jamii.

Mazingira rahisi labda nje. Watu wazima watatu waliovalia barakoa, wanaume wawili na mwanamke mmoja wanamzingatia mtoto mchanga. Mtoto amefungwa blanketi la rangi. Amelala juu ya ubao wa kupimia wa mbao, inaonekana kuwa ni ukaguzi wa afya au tathmini ya kimatibabu, kwani wameegea kwa uangalifu.

Lori ya kliniki simu ya mpango wa beyond zero kutoka Kenya, imebuniwa kuleta huduma muhimu za afya hasa kwa kina mama na watoto katika jamii. Ni alama za msalaba wa kimatibabu na huduma upande wake.

Kubwa jeupe la Beyond Zero Mobile Clinic lililorembeshwa kwa msalaba wa samawati linahudumia jamii kikamilifu. Kundi la watu wamekusanyika karibu wakisubiri kupata huduma muhimu za kimatibabu kutoka kitengo hiki cha rununu. Umewekwa nje ya mimea ya kijani kibichi karibu inaonyesha wazi jinsi huduma muhimu za afya zinavyoletewa moja kwa moja kwa wale wanazozihitaji.

Tukio lenye kugusa moyo katika makaazi duni yanayoonekana kuwa Nairobi. Tunaona jamii ikikusanyika kuzunguka mtu aliyevaa fulana ya samawati pengine mfanyakazi wa misaada ambaye amevaa barakoa na anawasiliana na kundi hilo. Mazingira yanaashiria lengo la afya, elimu au msaada wa jamii.

Kliniki ya rununu nyeupe, likiwa na chapa ya beyond zero mobile clinic . Likifanya kazi kwa ushirikiano na Juma Baru foundation. Unaweza kuona alama ya msalaba wa samawati, kuashiria huduma za matibabu.

Mtaalam wa meno akiwa amevaa barakoa na glavu akionyesha ubandikizaji wa jino bandia. Anashikilia mfano wa taya akionyesha wasiwasi jino bandia lenye msingi wake kama skrubu ,kiunganishi na taji. Taswira hii inasisitiza jinsi jino bandia linavyochukua nafasi ya jino lililokosekana likitoa suluhisho dhabiti na linalofanana na jino halisi ndani ya mifupa ya taya.

Mtaalamu wa meno akishikilia komputa kibao yenye picha wazi ya meno unaweza kuona meno kamili ikiwemo mizizi na muundo wa mfupa. Nyuma kuna ofisi ya meno na mtaalumu mwingine na mgonjwa kwenye kiti cha meno inaangazia jinsi teknolojia inavyotumika kwa uchunguzi wa meno.

Unaangaika na meno yaliopotea, tunaelewa hatari yake kwenye tabasamu na kujiamini kwako. Katika kliniki ya meno ya Lake, sisi ni wataalum wa kurejesha tabasamu maridadi, kutoka mapengo haya hadi seti kamili na enye afya ya meno, tabasamu maridadi uanzia hapa.

Shughuli ya kawaida ya asubuhi mkono unabana kwa ustadi dawa nyeupe ya meno kwenye mswaki ,katika mandhari iliyofifia nyuma unaweza kuona kwa mbali mdomo na kidevu cha mtu ikionyesha kuwa wako karibu kupiga mswaki meno yao, mwangaza unaangazia mwonekano mpya na safi wa dawa ya meno inapowekwa.

Mtaalamu wa meno akiweka kifaa kama gel chenye rangi isiyo wazi kwenye jino la mbele kwa kutumia brush ndogo. Inaonekana kama utaratibu wa meno, labda kuunganisha, kujaza jino au kuweka kinga. Fizi zinazonguka zinaonekana zenye afya ikionyesha usafi mzuri wa kinywa.

Mdomo wa mtu ukionyesha sifa nzuri za kinywa. Tunaona meno meupe yaliyopangiliwa vizuri, ya juu na ya chini ikionyesha usafi mzuri wa meno. Fizi zinaonekana pinki na zenye afya zikizunguka meno. Mdomo imejaa ikiwa na umbile asilia na inaonekana kuwa na rangi tofauti kidogo. Mdomo wa juu una rangi nyeusi na mdomo wa chini una rangi nyepesi.

Utaratibu wa matibabu ya meno. Tunamwona mgonjwa amelala chali mdomo wazi huku wataalamu wawili wa meno wakifanya kazi kwa uangalifu. Wote wamevaa nguo za samawati, barakoa na glavu jambo linaloonyesha usafi sahihi wa kimatibabu. Zana na alama za meno ikiwemo drili na kifaa cha kutoa meno zinatumika kikamilifu ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Shughuli rahisi lakini muhimu sana ya kila siku, kupiga mswaki. Tunaweza kuona mtu karibu akitumia mswaki mweupe na wa zambarau kwa bidii kwenye meno yake meupe kung'aa. Huu ni ukumbusho wazi wa umuhimu wa usafi mzuri wa kinywa na tabasamu lenye afya.

Tabasamu zuri la mwanamke mwenye rangi nyeusi maridadi. Midomo yake inaonekana kung'aa, inainuka kwa kuonyesha meno meupe safi na yaliyopangika vizuri. Mwangaza hafifu unaangazia ngozi yake yenye afya na unyevu kwenye kidevu chake. Shingo na mabega ikileta hisia ya uzuri wa asili na furaha dhidi ya mandhari nyuma laini na iliyofifia.

Kinywa cha mgonjwa chenye matatizo makubwa ya meno. Tunaona mabaki mengi ya chakula ya manjano kwenye meno ya chini, ikionyesha usafi mbaya wa kinywa. Fizi zimevimba na nyekundu sana, hasa kwenye taya ya chini na zimejifunua sana zikifichua mizizi ya meno. Hii inaashira ugonjwa mbaya wa fizi.

Mwanamke akiwa na tabasamu angavu, akionyesha meno yake meupe na yenye afya. Kwa mbele mikono miwili iliyovaa glavu za samawati za matibabu inaonekana ikishika vifaa vya meno. Kimoja chombo chenye ncha kali na kingine kioo cha meno. Onyesho hili linaonyesha wazi uchunguzi wa meno unaendelea, likipendekeza ziara ya daktari wa meno na mgonjwa aliyeridhika.

Tofauti kubwa ya kabla na baada ya meno. Kushoto tunaona meno ya manjano yaliyopauka, pengo pengine na kasoro lakini kulia kuna mabadiliko makubwa meno ni meupe zaidi na nang'aa na yanaonekana kuwa na kupangika vizuri. Nithibitisho wazi la uwezo wa matibabu ya meno ya urembo hasa kuwekwa meno meupe na labda kazi nyingine za kurekebisha.

Tabasamu pana lenye furaha. Meno meupe kabisa yanang'aa dhidi ya midomo mekundu iliyopakwa rangi. Fizi zinaonekana zenye afya njema ajabu na unaweza hata kuona kidogo ulimi mwekundu. Furaha tupu na ukamilifu wa meno, lionazo katikati, wakati wa kicheko cha ukweli. Tabasamu linalong'aa kweli.

Gari jeupe lenye alama nyekundu ya msalaba, ikiashiria shirika la kibinadamu pengine shirika la msalaba mwekundu. Bendera ya msalaba mwekundu pia inapepea mbele. Gari hili lina paa la kubebea mizigo lililobeba matairi ya ziada ikiashiria kuwa limeandaliwa kwa maeneo magumu. Nyuma, jengo lenye madirisha ya samawati ina bango la Genesis Hotel.

Tukio la kusikitisha la jengo lililoporomoka. Vikosi vya uokozi, ikiwemo jeshi na timu za uokoaji, viko eneo la tukio vikichunguza kifusi. Umati wa watu umekusanyika wakishuhudia uharibifu mkubwa. Kipa umbele sasa ni shughuli za utaftaji na uokoaji kwa matumaini ya kupata waadhirika walionusurika kwenye vifusi.

...ya kukabiliana na mafuriko nchini Kenya. Juu kushoto, tunaona choo cha kubeba kikionyesha msaada wa usafi. Juu kulia, kuna tanki kubwa la kentanki likionyesha ungavi wa maji safi. Chini inaonyesha makazi ya muda ikielekeza makazi ya muda kwa wale walioadhiriwa na mafuriko.

Watu wakitembea kwenye maji machafu yanayofurika hadi magotini. Katika kile kinachoonekana kuwa makazi ya sewer rasmi. Nyumba zilizojengwa kwa haraka zinazunguka barabara uliofurika ukionyesha mazingira magumu yanayokabiliana nayo wakazi. Mandhari hayo yanaonyesha wazi athari za mafuriko makubwa kwa jamii zilizo hatarini.

Oparesheni ya uokozi ikiendelea katikati ya mafuriko makali. Tunaona waokoaji waliojiteolea, mmoja akiwa amevaa fulana ya kuokoa maisha ya rangi ya chungwa akimbeba mtoto kwa ujasiri kupitia maji machafu yaliyofika kifuani. Nyuma, nyumba zilizofunikwa na maji zinaonyesha athari mbaya. Tukio hili linafanana na changamoto za hivi karibuni zilizokabili Nairobi.

Kundi la watu tofauti, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi angavu za kijani na manjano, na baadhi yao wakiwa na kofia ngumu nyeupe. Wanaonekana kuwa kwenye eneo la kazi la nje labda la ujenzi au ukaguzi. Kuna wanaume na wanawake wakiwemo wanawake wawili waliovalia hijabu pamoja na vifaa vya usalama.

Barabara iliyojaa maji nchini Kenya huku watu wakipitia maji mengi. Mbele mfanyikazi wa dharura huvalia kofia ya njano na nguo za kuakisi mwanga amesimama karibu na tuktuk ya kijani kibichi na nyeusi iliyozama nusu ikiwa na bendera ya Kenya. Magari mengine na watu binafsi pia wanapita barabara iliyojaa maji chini ya anga iliyofunikwa na mawingu.

Ene kame lilofunikwa kabisa na taka nyingi sana, nyingi zikiwa plastiki unaweza kuona miti kadhaa iliyokufaa ,matawi yake matupu yakielekea angani yenye ukungu imesimama katikati ya bahari hii ya takataka ni taswira inayogusa hisia na yenye huzuni ikionyesha wazi uchafuzi mkubwa wa mazingira na kupuuzwa.

Mkusanyiko mzuri wa vyakula vya afya, tunaona mchanganyiko wa matunda kama machungwa, zabibu, matunda jamii ya beri, papai na kiwi. Mboga nyingi pia zipo kama vile brokolo, dania na viazi vitamu. Mkusanyiko huu pia una nafaka na jamii ya kunde katika bakuli pamoja na pasta ya nafaka nzima.

Mtaalamu wa matibabu akiwa amevalia mavazi ya upasuaji na kofia yake; akinawa mikono na mikono yake kwa uangalifu kwenye sinki. Inawezekana yuko hospitalini au kliniki, akijiandaa kwa ajili ya utaratibu fulani. Dispenser ya sabuni iliyowekwa ukutani inaonekana. Na mtu mwingine aliyevaa mavazi ya upasuaji anaonekana kwa kiasi nyuma.

Uharibifu mkubwa baada ya dhoruba. Mti mkubwa uliovunjika na matawi yake umeangukia moja kwa moja juu ya gari jekundu na kuliponda sehemu yake ya mbele. Uharibifu ikiwemo majani na mbao zilizovunjika umetawanyika barabarani na kwenye njia ya waenda kwa miguu iliyolowa maji. Kwa nyuma unaweza kuona nyumba na miti mingine ikionyesha kuwa tukio hili limetokea katika eneo la makazi.

Chumba cha upasuaji ambapo wataalamu wa matibabu wenye ujuzi wakiwa wamevalia sare zao za upasuaji na kofia. Wamezama kabisa katika utaratibu wa upasuaji, juu taa kali za upasuaji zinaangaza kazi yao huku umakini wao ukiwa umelenga skrini inaonyesha mwonekano wa ndani.

Kituo cha ajali na dharura chenye shughuli nyingi, pengine katika hospitali nchini Kenya. Gari la kubebea wagonjwa jeupe limeegeshwa mbele huku watu wakiwemo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wakiwa wamekusanyika karibu na lango la kuingilia. Jengo lenyewe ni jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi.

Chumba cha matibabu safi na chenye mwanga ikiwezekana wodi iliyowekwa vifaa vipya kutokana na mpango wa Mozzartbet kusaidia sekta ya afya. Tunaona vitanda kadhaa vya kisasa vya hospitali vyenye magodoro ya samawati, kabati dogo za kando ya kitanda na mashine ya kuwekea watoto wachanga ikionyesha uwezo wa kutunza wagonjwa mbalimbali ikiwemo watoto wachanga.

Kituo cha kisasa cha huduma za afya pengine wodi ya hospitali unaweza kuona vitanda kadhaa safi vya hospitali ya rangi ya samawati na nyeupe vikiwa na vifaa vinavyo onekana kama vya kufuatilia wagonjwa. Mhudumu wa afya mwenye sare nyeupe yupo aki shughulikia eneo hilo.

Chupa hii ina faulu formalin asilimia arobaini ya kemikali ya formaldehyde . Hutumika zaidi maabara, kwa matumizi ya mifugo na kuhifadhi sampuli ya tisssue . Kuna tahadhari; ni kwa matumizi ya nje tu na lazima iwekwe mbali na watoto na wanyama wa nyumbani.

Mazingira ya kimatibabu labda chumba cha upasuaji. Kituo kikuu ni kifuatiliaji cha matibabu kinachoonyesha data na mawimbi ya mgonjwa kikiwa na nyaya nyingi zilizounganishwa. Chini yake kuna vifaa vinavyoonekana kama sehemu ya mashine ya ngazi au kipumilio pamoja na begi lililoandikwa adult .

Una hisi mzigo wa msongo wa mawazo, Unajiuliza kama unakuadhiri kiafya? Think mental health jamaica wana majibu unayo hitaji. Gundua msongo wa mawazo ni nini ,na adhari zake kubwa kwa afya yako ya kimwili. Jiunge nasi alhamisi hii, Agosti 10

Mwanamke akilemewa na mfadhaiko na wasiwasi. Anashika kichwa chake na kunyoosha mkono kama kwamba anajaribu kuzuia shida. Maneno kama mfadhaiko kihisia na wasiwasi yamechorwa wazi juu yake na mandhari nyuma yenye machafuko yakionyesha kwa nguvu hisia ya kumezwa na mapambano ya afya ya akili.

Kisanduku cha health aid vitamin B-99 complex , ni formula ya vitamini B yenye kutolewa pole pole, isio naviambato ya kwanyama, iliohundwa kutumika kwa mara bili kwa siku. Kisanduku kinahidonge sitini na inajitangaza kama formula borazaidia B-complex . Ufungaji wakini safi, asama upe, asamawati iliokolea kidogo.

Mikono ya mtu mzima ikishika kwa upole mikono ya mtoto mdogo kwa kutumia kalamu ya samawati. Alama inawekwa kuenda kuashiria uchunguzi muhimu wa afya au chanjo. Utaratibu wa kawaida unahakikisha kila mtoto anapata huduma anayohitaji, alama ndogo yenye adhari kubwa kwa maisha bora ya baadaye.

Mfanyikazi wa afya amevaa koti jeupe la maabara na barakoa akimpa mgonjwa sindano, mgonjwa pia amevaa barakoa na mkono wake umefichuliwa kwa ajili ya sindano, nyuma watu wengine wapo ikionyesha kua ni kliniki au kituo cha chanjo. Inaonekana kama tukio ya afya ya umma labda kampeni ya chanjo inaendelea.

Watoto wanne wadogo wakiwa wamekusanyikwa kwenye mkeka ulio sokotwa. Wakizingatia kwa makini kitabu wazi chenye rangi. Mtoto mmoja aliyevalia shati la pinki, anaonyesha kurasa akionekana kushiriki au kueleza kitu kwa wengine, ambao wote wameinamia kutazama. Kitabu hicho kinaonekana kua rasilimali ya kielimu, au yenye picha.

Kituo la huduma ya afya mtu akipokea sindano uwezekano mkubwa chanjo katika mkono wake wa juu. Mfanyikazi wa afya amevaa glavu na kaoni anatoa sindano kwa uangalifu ni taswira wazi wa utaratibu wa kimatibabu ikionyesha juhudi zinazoendelea Katika afya ya Uma ya chanjo.

Tukio la upendo linaloonekana kutokea hospitalini. Mwanamke ameketi kitandani akimshika kwa upole kiumbe kidogo kilichofungwa, huenda ni mtoto. Mwanamume, labda mtaalamu wa afya, aliyevaa sare, ameinama, mikono yake ikiwa karibu na mtoto, akionekana kusaidia au kumchunguza mtoto. Inaonekana kama eneo la utunzaji na msaada wa upole.

Mapambano dhidi ya malaria. Tunamuona mtoto mdogo akipokea chanjo muhimu, akichanjwa na mfanyikazi wa afya. Kimeonyesha wazi chupa iliyoandkiwa Malaria Vaccine ikiashiria matumaini na ulinzi. Tukio hili linawakilisha jitihada za kimataifa za kulinda maisha hasa katika jamii zilizo hatarini kupitia programu muhimu za chanjo.

Huu ni waraka wa wito wa dharura wa kuchukua hatua kutoka shirika la Afrika duniani na UNICEF.Ulichapishwa Novemba elfu mbili na ishirini. Unahusu kuzuia na kukabiliana na milipuko ya surua na polio ukionyesha jinsi korona ilivyovuruga juhudi muhimu za chanjo.

Kituo cha kunawa mikono cha nje. Mtu anaosha mikono yake akitumia maji yanayotirirIka kutoka kwenye chombo cha samawati kilichoandikwa Washing Facility pia kuna sabuni inaonekana. Ni mfumo rahisi na muhimu kwa usafi katika mazingira yanayoonekana kuwa vijijini au ya kawaida.

Kituo cha kunawa mikono kinacho hamishika, kuna chombo cha maji cha samawati chenye standi ya mbao na beseni chini yake. Kuna sabuni ya mikono karibu kabisa .Bango linaandika wazi kituo cha kunawa mikono. Chini ndoo ya maji inakusanya maji yaliyo tumika na ndoo nyeupe imeandikwa takataka kwa ajili ya taka ngumu.

Unaihisi maumivu yale ya goti? Uko peke yako iwe unakimbia ama unasimama mchana kutwa. Maumivu ya goti yanaweza kukuzuia. Usiruhusu maumivu ya kukatisha tamaa, elewe kile mwili wako kinakuambia na ushukue hatua ya kwanza kuelekea nafuu.

Mwanariadha amelala chini akiwa amevalia jezi nyekundu yenye namba elfu moja mia nane sitini na moja mgongoni. Huu ni wakati wa uchovu mkubwa labda mwisho wa mbio kali au kipindi kigumu cha mazoezi. Mwili wake umekunjika ushuhuda wa kimya wa juhudi zilizotumika.

Mpira mweupe wa njano kijani, umelala kati ya pini nyeupe zilizotawanyika. Baadhi ya pini zimesimama, zingine zimeanguka. Zote zikiwa na mistari hiyo miekundu ya kitamaduni. Manthari nyuma ni ya meusi na yamefichwa ikionyesha nguvu ya kasi ya ukumbi.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa amevalia sare za Lakers , la zambarau na dhahabu, amelala chini. Uwanjani anaonekana kuumwa, akishika mguu wake wa kushoto, kwa mikono yote miwili, huku goti lake likiwa limepinda. Mguu wake wa kulia umenyooka. Tukio hili linaashiria wazi kuwa amepata jeraha la chini ya mguu, au kifundo cha mguu wakati wa mchezo.

Seti kamili ya vifaa vya kuteleza kwenye theruji, zimewekwa kwenye sakafu ya mbao. Kando kuna buti muhimu za kuteleza kwenye theruji nyeusi. Kofia nyekundu inayong'aa kwa usalama na miwani hiyo muhimu ya kulinda macho yako. Usisahau glavu maridadi zenye michoro, zinafaa kabisa kuweka mikono yako joto na salama.

Wakati wa maumivu kwenye uwanja wa mpira. Tunamuona mchezaji amevaa jezi nyeupe na samawati, soksi nyekundu na viatu vyeusi vya kuchezea mpira. Amelala kwenye nyasi bandia ya kijani, mkono wake umeshika goti lake moja, ikionyesha maumivu au jeraha. Mpira wa kawaida mweusi na mweupe umelala karibu, ukionyesha muktadha wa mchezo.

Katika mwangaza wa dhahabu na siku angavu na jua kali, mmea mzuri wa ndizi unaelekea angani. Majani mabichi yaliyochangamka yamefunguka yakivutia mwangaza wa jua huku rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani likining'inia waziwazi. Anga safi ya samawati inachungulia kupitia majani mabichi ikionyesha uzuri mzuri wa asili.

Majani kataa marefu ya kijani kibichi na enye nyama yanaofanana sana na yale ya mimea wa alvoe vera yamekwa juu ya sehemu ya mbao enye rangi nyepesi. Nyuma kuna majani mengi ya kijani kibichi kuashiria mazingira ya inje au bustani. Inaonekana majani haya yamekatwa au kuvunwa hivi karibuni.

Mwonwkano mzuri wa kuelekea juu wa mmea wa kijani kibichi pengine mmea unaotambaa unaofunika kwa wingi sehemu fulani. Majani makubwa yenye kupendeza yanatawala yakiwa yamechanganyika na maua maridadi ya rangi ya zambarau isiokolea au ya waridi.

Mandhari hii ya nje tunaangalia eneo panda la nyasi za kijani kibichi na mimea mbalimbali zikienea mbele yetu. Kuna njia iliyo wazi isiyo na lami ikipita katikati ikidokeza safari kuingia ndani zaidi ya asili. Nyuma ya njia safu nene ya miti na vichaka inaunda mandhari tajiri ya asili. Ni siku angavu na yenye jua.